Mwanamke amesimama kwa upole kumtazama mtoto mchanga aliyelala kitandani, mazingira yakiwa na utulivu na yenye mwangalizi halisi unaoshiria baraka huku pazia jeupe likiwa limening'inizwa kuzunguka eneo hilo kwa ajili ya kumlinda mtoto mchanga.

Huu ni timu wa madaktari wakiwa wamevalia sare za upasuaji na barakoa, wakifanya operesheni chumba ya upasuaji. Wamekusanya kuzunguka mgonjwa asiyeonekana wazi wakifanya kazi ya makini. Hali inaonekana kuwa makini na yenye umakini mkubwa.

Huyu ni mtu amelala kitanda akiwa ameunganishwa na kifaa cha kiafya kinachoonekana kuwa mashine ya kupima au kufuatilia hali ya mwili. Mashine hiyo ina nyaya na sensor zinazomfuata mgonjwa.

Ni kundi la watu wakiwa nje, wengine wamekaa kwenye viti na wengine sakafuni. Kuna gari dogo nyeupe nyuma yao linaloonekana kuwa na huduma ya afya ya kijiji kama inavyoonyeshwa na maandishi juu yake.

Hii ni gari la msaada au huduma za kijamii. Liko nje limeegeshwa barabarani. Kwenye upande wa lori kuna maandishi ya stika mbalimbali zikionyesha uchumbi. Ngazi ndogo limeshushwa kutoka upande wa lori ikionyesha kuwa kuna uwezekano wa watu kuingia na kutoka.

Hii ni kurasa ya mbele ya ripoti ya kiufundi ya mpango wa beyond zero kwa miaka ya elfu mbili kumi na tisa na elfu mbili na ishirini . Katika picha kuna gari la beyond zero likiwa limeegeshwa huku wahudumu wa afya wakishuka.

Hili ni gari kubwa jeupe lenye membo ya Beyond Zero Mobile Clinic, inaonekana likitoa huduma za afya kwa kundi la watu. Watu wanasubiri karibu na gari hillo wakionyesha kua wanapasa huduma za matibabu zinazotolewa na kliniki hio ya simu.

Hili ni gari la huduma ya afya inayotumika kama kliniki ya kuhamahama lenye maandishi beyond zero mobile clinic . Gari hili limesimama chini ya mti mkubwa na watu wengi wakiwa wamesimama kwenye mstari wakingojea huduma za matibabu.

Wanawake watatu, wawili wakiwa wanafunzi waliovaa sare za shule za kijani na mmoja akiwa mtu mzima aliyevaa barakoa . Wote wanashika chupi za kike zenye rangi za michoro mbalimbali.

Mwanaume mwenye ndevu akiosha meno kwa kutumia mswaki wa plastiki wenye rangi ya kijani mdomoni mwake na meno yanaonekana yakiwa yamekandanisha kidogo kutokana na mswaki huo.

Huyu ni mwanaume amevaa glovu za upasuaji za rangi ya bluu na sare ya kisa ya kiafya akiwa anashikilia picha ya eskirei ya taya ya meno ya binadamu. Mtu huyo anaonekana kuwa na huenda daktari wa meno ambaye anatumia kifaa cha kuonyesha sehemu fulani ya picha hio ya eskirei.

Kinywa cha mtu kikiwa wazi na chombo cha daktari wa meno kikiwa ndani. Chombo hicho kinachoonekana kama mashine ya kusafisha au kuchimba meno kinashikiliwa na mkono uliovaa glovu wa bluu.

Huu ni uso wa mtu, ukilenga zaidi kwenye midomo na meno. Mtu huyu anatabasamu na meno yake yanaonekana yakiwa safi na meupe. Tabasamu hili linaashiria furaha, afya nzuri ya kinywa, na usafi wa binafsi.

Daktari wa meno anafanya kazi akitibu kinywa. Mdomo umefunguliwa meno meupe yaking'aa. Miwanja ya buluu imevaliwa ikilinda macho. Mshumaa wa mwangaza unatoa nuru kali. Huu ni utaratibu unawapa watu tabasamu. Kazi inafanywa kwa uangalifu.

Hivi ni vifaa vya matibabu wa meno, kwenye meza ya rangi ya bluu, ikiwemo kisehemu vya chuma, kama vile vioo vya kuchunguza, koleo, na kifaa cha kuchimbua meno. Pembeni kuna mfano wa meno wa plastiki, unaotumika kufundishia.

Huyu ni daktari wa meno. Amevaa koti jeupe na barakoa akichunguza mdomo wa mgonjwa wake. Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha meno maalum, akifungua mdomo wake ili daktari aweze kuona vizuri. Inaonekana ni uchunguzi ya kawaida au matibabu ya meno.

Picha hii inaonyesha kulinganisha meno ya mtu mmoja kabla na baada ya matibabu ya kung'arisha. Upande wa kushoto meno yanaonekana yana rangi ya njano huku upande wa kulia yakionekana meupe sana na kuna kama vile kiambato cha buluu au kichani kinachotumika kwenye matibabu hayo.

Mwanaume mwenye meno meupe yametamalaki kwa urembo. Midomo imetulia inavutia labda ni mwanzo wa mazungumzo au ishara ya furaha. Inajenga taswira ya mtu mwenye afya mwenye utulivu.

Hii ni meno ya mtu yaliyopigwa picha karibu. Meno yanaonekana kuwa kwa msongamano mkubwa na baadhi yamegeuka kuwa rangi ya njano ishara kuwa uwepo wa usaha tatizo la usafi wa kinywa. Pia kuna alama ya maambukizi kwenye fizi ambazo zimevimba na zinaonekana kuwa na rangi isiyo ya kawaida.

Haya ni mabadiliko ya meno ya mtu kabla ya baada ya matibabu ya kinywa ya meno. Sehemu ya juu ya picha inaonyesha meno ambayo ni machafu yaliyopotea na yenye mpangilio mbaya. Meno haya yanaonekana kuwa na hitilafu za kiafya ili kuoza na kungooka. Sehemu ya chini inaonyesha meno safi nyeupe yamepangwa vizuri baada ya matibabu au kuwekwa meno ya bandia.

Mwanamke ametabasamu, meno yake meupe na safi yakionekana wazi, daktari wa meno anaonekana akitumia kioo kidogo cha meno kukagua kinywa chake, mkono wa daktari amevaa glovu ya bluu ikionyesha usafi wa makini.

Vifaa vya daktari wa meno vikiwa vimepangwa mezani pamoja na mfano wa meno wa binadamu. Vifaa hivi ni pamoja na kifaa cha kuchunguza meno, vifaa cha kusafishia, kifaa cha kuchimba meno na kifaa cha kung'arisha.

Vifaa vya tipa ya meno vikiwa vimepangwa juu ya meza ya rangi ya blue . vifaa hivyo ni pamoja na kioo vya meno mviringo kisha kwa kuchunguza meno. Vijiti vya chuma kwenye ncha Kali kwa ajili ya kusafisha kuchunguza meno.

Mwanamke ameshikilia kibao cha kielektroniki kinachoonyesha picha ya miunzi ya meno ya mgonjwa, huku daktari wa meno anamhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha kliniki. Mazingira ni safi na ya kitaalamu yadhihirisha matumizi ya kiteknolojia ya kisasa.

Wahudumu wa dharura waliovaa mavazi ya rangi nyekundu na vifaa za usalama wanafanya kazi eneo lililojaa watu, uku jengo la makaazi likionekana kwa nyuma likiwa na wakaaji waliokusanyika madirishani. Umati mkubwa umesimama zingira eneo hilo ni ishara ya tukio kubwa.

Mwanamume amesimama katikati ya eneo lenye udongo mwekundu labda shamba. Karibu naye kuna kundi la mbuzi weupe wanaorandaranda wakionekana kutafuta chakula. Nyuma yao na kichka ikionyesha mazingira ya jijini.

Hii ni boti ya kisasa ya abiria ikielea juu ya maji ikiwa katika mwendo. Ndani ya boti kuna watu waliovaa mabegi ya kuokoa maisha wakisimama na wengine wakikaa ndani. Boti ina madirisha na paa ya kuzuia jua.

Huyu ni mtu wa shirika la msalaba mwekundu akiwa amevalia sare akimsaidia mwanamke kuvuka eneo la maji. Kuna watu wengine wengi wakiwa wamekusanyika nyuma yao wakionyesha kuwa kuna tukio la dharura.

Juhudi za mizaada kwa waathiriwa wa mfuriko njini kenya kuna rangi kubwa ya kuhifadhi maji lililoandikwa kentank ambapo watu wanajota maji safi, pembeni kuna joshi cha muda kimesimamishwa ardhini kwa matumizi ya waathiriwa.

Hawa ni kundi la watu wakiwa wanatembea kwenye maji ya mafuriko yaliyofunika eneo kubwa. Wanavaa fulana za rangi ya machungwa zenye alama ya taasisi za misaada. Maji ni ya matope yakionyesha kuwa eneo limeathiriwa na mvua kubwa.

Mwanaume kwenye eneo lenye nyasi kavu akijaribu kuzima moto unaoendelea kuwaka kwenye ardhi. Moto unaonekana kusambaa kwa kasi na kutoa moshi mzito. Mtu huyu ameshika kijani akiyatumia kujaribu kuzima moto kwa kupiga ardhini.

Hawa ni wanaume wawili , wote wakiwa wamevaa barakoa . Wanaonekana wakifunua pamba la ukumbusho. Pamba hili linaonekana kuwa limetundikwa kwenye ukuta wa mbao na lina maandishi juu yake , ingawa hayawezi kusomeka vizuri.

Hili ni kundi la watu wakitembea kwenye maji mengi yanayotuama. Wanaonekana wakiwa katika eneo la makazi duni. Hii inaashiria mafuriko makubwa ambayo yameathiri wakazi wa eneo hilo. Hali ambayo imekuwa ikishuhudiwa mara kwa mara.

Hili ni gari la zima moto, ni jekundu lililosimama katika eneo la wazi. Gari hilo lina maandishi makubwa ya FIRE upande wa mbele na pembeni likiwa na vifaa maalum vya kukabiliana na Moto majanga.

Hawa ni kundi la watu wakipita kwenye eneo lililo jaa maji mingi ikionyesha dalili za mafuriko. Watu hawa wanasimama wengine wakitembea ndani ya maji. Nyuma yao kuna majengo yana ashiria kuwa hii inaeza kuwa mazingira ya mjini. Hali hii inaonyesha athari za mafuriko na changamoto zinazokumbana nazo wakazi wa eneo hilo.

Kundi la vijana wanafanya usafi kwa kutumia jembe na majembe ya mkono kando ya barabara yenye udongo huku wengine wakiwa wameinama wakiondoa takataka na nyasi. Nyuma yao kuna kibanda cha kijani na watu wachache wanaotazama shughuli hii kutoka mbali.

Mtu anamiminia sabuni ya kiowevu kwenye kiganja cha mkono wake akiwa karibu na bomba la maji kwenye sink ,kujiandaa kunawa mikono kwa usafi. Mikono yake iko tayari kwa hatua inayofuata ya usafi wa kibinafsi.

Daktari akisafisha mkono kwa uangalifu kwa sabuni. Amevaa mavazi ya upasuaji ikiwemo barakoa, kofia ya kinga na viofi kuna kioo ukutani kinacho onyesha sura yake akitazama mbele huku sabuni ikiwa umetundikwa ukutani karibu na sinki.

Hivi ni vifaa viwili vya kujikinga na maambukizi. Kushoto kuna barakoa ya rangi ya samawati yenye maandishi, BM mbili nukta tano, ambayo hutumika kufunika pua na mdomi ili kuzuia kuvuta hewa chafu.

Kutoka mtazamo wa juu mimea michanga ya kijani kibichi imepandwa kwenye udongo mweusi ikiwa imejipanga vizuri katika safu. Mwangaza wa jua unaonekana ukiangazia majani na unaweza kuashiria mwanzo mpya wa msimu wa kilimo.

Majini kina kirefu. Kumejaa samaki wengi. Mtu amevaa suti akizama chini sana. Mawimbi yanatembea . Miamba inaonekana. Ni mzunguko wa maisha chini ya bahari . Ulimwengu wa maajabu umetanda kwa ukamilifu.

Katika soko lenye shughuli nyingi, aina mbalimbali za matunda na mboga mboga zimepangwa kwa wingi. Tunaona karoti, nyanya, viazi, vitunguu na maharagwe vyote vikiwa vimepangwa kwa uzuri kwenye vikapu na mifuko tayari kwa wateja. Rangi mbalimbali zinafanya picha iwe ya kuvutia sana.

Huu ni jumba cha upasuaji madaktari wako tayari moja wao amevaa nguo ya kijani anaonekana mngongoni akifanya kazi yake, mitaa ya chuma juu, taa zikingaa, skrini ya kieletroniki ilioonyesha kitu ndani, mazingira ya hospitali jini ya upasuaji.

Hii ni kifaa cha maabara kinachofanana na darubini ya macho tatu kikiwa kimewekwa juu ya meza safi na ya maabara. Meza imezungukwa na vifaa mbalimbali vya maabara kama vile chupa, karatasi , vifungashio na glavu ya plastiki.

Hii ni sembule ya hospitali tulivu, ikiwa na mlango wa rangi ya samawati ilioandikwa Theater. Na kando yake kumeegeshwa kitanda cha wagonjwa cha upasuaji. Ukuta wa nje umejengewa kwa matofali ya saruji na madirisha yaliyo wazi yanayoleta mwanga na hewa.

Hii ni kifaa cha utabibu kinachofungwa ukutani ambacho kinatumika kwa uchunguzi ya mionzi hasa katika sehemu ya meno. Kifaa hicho kina umbo la kipekee na sehemu ya kutolea mionzi inayokaribiana na kinywa cha mgonjwa.

Hili ni chumba cha matibabu ya meno kilicho na vifaa kamili vya kisasa. Kuna viti maalum za mgonjwa wa neno kilichopangawa vizuri pamoja na vifaa vya daktari ya meno kama vile, taa ya mwangaza ya juu, mashini za kusafisha na kutibu meno, skrini ya kuonyesha picha ya matibabu.

Hapa ni eneo pa kuhifadhi vifaa , labda za zahanati au maabara . Kuna rafu ndogo iliyo na masanduku ya plastiki yaliyojaa vitu vidogo vidogo, huenda dawa au vifaa vya matibabu. Chini yake kuna meza ya chuma isiyo ya kitu na pembeni kuna chupa au vyombo vya maji.

Hili ni chupa kubwa nyeupe iliyojaa chini iliyoandikwa Formalin kwa herufi kubwa nyekundu, chupa inaelzwa kuwa ni Formalide solution 40% , pia kuna maelezo mengine juu ya matumizi ya tahadhari.

Hii ni meza ya ofisi yenye kompyuta na vifaa vingine vinavyoashiria mazingira ya kazi, labda maabara au ofisi ya kituo cha afya. Kuna chumba za vifaa vya kupima labda sampuli au vitu vinavyohusiana na utafiti.

Mwanaume ameshika kichwa na mkono akionekana kuwa na msongo wa mawazo. Mbele yake kuna mwanamke anayemwangalia kwa umakini huku akiwa na daftari na kalamu akionekana kuchukua maelezo. Mazingira yanaashiria wako kwenye kikao cha ushauri nasaha.

Kifurushi cha dawa kinachoitwa kalko kikiwa na rangi ya waridi na maelezo kuhusu matumizi yake, dawa hii inajulikana kwa kutoka unafuu wa maumivu na homa. Kifurushi kinaonekana likiwa kimewekwa wazi labda dukani au kwenye kabati la dawa.

...maumivu Acetaminophen Tablets USP 500 mg. Pakiti zinafunguka na kuonyesha vipande viwili vya blister packs kila moja kikiwa na vidonge kumi.

Hii ni kisanduku cha virutubisho health acid vitamin B 99 complex . Kisanduku hiki kina rangi ya blue na nyeupe na kina maandishi kinachoonyesha jina la bidhaa. Bidhaa hii inaonekana kuwa ya vitamini ambayo inatumiwa kwa afya bora.

Mhudumu wa afya akiwa anabeba mtoto mchanga Kwa kutumia kifaa cha kusikiliza mapigo. Mtoto amewekwa kwenye kitambaa cha kiafrika anashikiliwa Kwa uangalifu huku mhudumu akiwa anavaa glavu nyeupe kwa ajili ya usafi.

Mazingira ya kituo cha afya, mama mwenye furaha amevaa nguo ya rangi ya machungwa huku akipokea huduma ya chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia glovu nyeupe, wengine wameketi kwenye benchi wakisubiri huduma hali inayoashiria upatikanaji wa huduma za afya wa jamii.

...unaonekana. Kidonda kidogo chekundu kimetokea ngozi laini, rangi ya kahawia kidogo tu kinaonekana wazi huenda ni kuumwa au jeraha ndogo linalohitaji uangalifu wa haraka. Hakuna wasiwasi na kitapona polepole. Kidonda hiki hakileti hofu.

Hapa ni mazingira ya hosipitali au kliniki ambapo mama amebeba mtoto mchanga, huku wote wawili wakiwa wamevaa barakoa, nyuma yao mfanyikazi wa afya pia amevaa barakoa anaonekana akishughulika, kwenye kona mtu mwingine anaonekana akisoma hali inaashiria utanzi wa afya na labda ziara ya kliniki.

Msichana mdogo labda wa miaka nane ama kumi akipokea chanjo mkononi mwake. Mtoa huduma za afya akiwa amevaa barakoa na glovu anafanya kazi yake kwa makini. Msichana huyo anaonekana akitazama chini, labda akiwa na wasiwasi kidogo.

Mtoto mchanga amelazwa kitandani hospitali huku akiwa ameweka mpira ya dawa. Mtoto amelazwa juu ya blanketi jekundu na amevalishwa nguo ya watoto. Kuna mtu anayevalia glavu nyeupe amemshika mtoto akimpatia huduma ya kitabibu kwa uangalifu mkubwa.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa . Mtaalamu amevaa kofia ya bluu , maski na ngao ya uso akitumia vifaa maalum. Mgonjwa amelala chini akiwa amefunikwa. Inaonekana kama utaratibu wa matibabu unafanyika, labda upasuaji mdogo.

Kifaa cha kunawia mikono kimewekwa juu ya lami kikiwa na ndoo kubwa la bluu juu ya stendi ya chuma iliyotengenezwa kwa mabomba meupe. Chini yake kuna beseni la plastiki la rangi ya bluu pamoja na bomba la maji na chupa ya sabuni ya kioevu pembeni.

Mtu anaosha mkono wake kutumia sabuni na maji yaliyotoka kwenye bomba la plastiki. Mkono mmoja unashikilia sabuni ya kipande huku maji yakitiririka juu ya mkono yake kuondoa uchafu. Chini ya mkono kubwa la plastiki linalokusanya maji yaliyotumika kuosha mkono.

Huyu ni mwanamke amevaa barakoa na nguo ya rangi ya machungwa anasimama mbele ya dirisha ya blue . Amebeba simu mkononi na anaonekana maji kutoka kwenye pomba la maji lililo nje ya dirisha. Chini kuna mhudumu mawili makubwa ya maji ndani ya dirisha kuna mwanaume mwingine amevaa barakoa ya blue .

Wanafunzi wa shule ya msingi wakinawa mkono wakitumia maji kutoka kwenye tenki ndogo la plastiki. Wamevaa sare za shule na barakoa wakifuata taratibu za usafishaji wa kinga dhidi ya magonjwa maka Covid-19.

Wavu wa mchezo wa netiboli ukiwa umening'inia kwenye nguzo ya chuma. Wavu huu una nguzo za rangi nyekundu, nyeupe na bluu zikionyesha muundo wa kuvuria. Mandhari nyuma ni bluu tupu ikionyesha labda ni uwanja wa michezo.

Hiki ni kifaa cha mazoezi ya viungo, labda kiko kwenye jimu, ni mashini yenye vitu na sehemu ya kujishikilia ikiwa na uzito wa chuma chini inaonekana ni kufanyiwa mazoezi ya miguu au tumbo ikiwa na peni nyekundi ya kujisaidia .

Huyu ni mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa amevalia jezi ya buluu na njano ya timu ya Lakers. Amelala chini kwenye uwanja wa mpira. Anaonekana akishika mguu wake kumaanisha labda amepata jeraha au maumivu wakati wa mchezo.

Huyu ni mwanaume amesimama akiwa ameinama akishika goti lake la kulia kwa mikono yake miwili. Anaonekana kuwa na maumivu au tatizo la goti. Mtu huyu amevaa saa ya mkononi na mavazi ya michezo jambo inayoashiria kwamba huenda alikuwa akikimbia.

Huyu ni mwanaume anaoneka akiwa amefunga bandeji nyeupe kwenye mkono wake kutokana na jeraha, anashika mkono huo kwa uangalifu, anaweza kuwa katika maumivu. Asili ya jeraha haibainiki lakini matibabu yamefanyika.

Mti wa mgomba ukiwa na mkunga wa ndizi ambapo bado ni mbichi. Majani ya mgomba yanaonekana yakiwa na rangi ya kijani na mengine yamekauka na kuwa ya kahawia. Ndizi zipo katika hatua ya ukuaji na zinaonekana kuwa katika hali njema.

Huu ni mti mkubwa wenye matawi mengi na majani yaliyosambaa. Kombe la mti linaonekana kuwa nene na lenye nyuva kuashiria umri wake. Majani yanajaa katika sehemu ya juu ya picha yakijenga kivuli kizuri. Chini ya mti kuna mimea midogo na vichaka ikionyesha mazingira asili, labda msitu mdogo au bustani.